Shambani ni mahindi yaliyochanga na yamekaribiana, mchanga ni wa rangi ya kahawa ilhali matawi ni ya kijani kibichi na yana mashimo yakuonyesha ni wadudu waliovamia.

Sakafu iliyo na maridadi ya miraba ina mandizi ya manjano yakionyesha yameiva mbele ni kreti iliyobeba matunda hizi. Kuta ya chumba ni ya rangi ya maziwa.

Ufuoni mwa bahari, dau tatu zimeegeshwa, moja ninnyeupe na mbili ni za samawati. Nyuma ni miti ya minazi, mbele ni mchanga ulio na rangi ya maziwa.

Ufuoni mwa bahari ni mchanga wa rangi nyeupe. Kulia ni miti yenye majani ya kijani kibichi. Nyuma ni maji ya samawati. Angani ni mawingu.

ni viungo vya kila aina na bei tofauti, bakuli zimepangwa tatu tatu katika kila sehemu. Maandishi yameandikwa na kalamu ya wino nyeusi kwenye karatasi nyeupe.

Mezani, ni sahani nyeupe yenye chakula. Upande wa juu ni wali wa aina ya pilau uliochanganywa na vipande vya nyama na viazi. Chini ni kachumbari iliyotengenezwa na nyanya, pilipili hoho, karoti na vitunguu.

Jikoni kuna aina nyingi ya vyakula. Mbele ni nyama ya mshikaki, kulia ni pweza na mandizi. Nyuma ni mahindi ya kuchoma iliyo kando ya samosa.

Sokoni kuna samaki wakubwa na wadogo waliozingirwa na watu. Kuta za jumba ni za rangi nyeupe. Sakafuni kuna damu. Kulia, ni mwanaume aliyevaa shati ya samawati na kofia nyeupe.

Sokoni ni wateja wanaonunua bidhaa, mezani ni vyakula tofauti ikiwemo nyama ya aina ya mishikaki na mchuzi. Kandi ni mwanaume aliyevalia sera na shati nyekundu.

Mezani kuna sahani nyeupe na ya maridadi yenye aina tofauti ya vyakula, katikati kuna bajia, upande wa kulia ni kaimati iliyo na sukari, nyuma ni aina ya kitoweo inayopatikana katika jamii ya waswahili.

Mezani kumepangwa samaki mwanamke amevaa nguo za samawati kando yake ni mwanaume aliyevalia kofia kushoto ni vidole vya mkono wa binadamu.

Mezani ni sinia tano zilizowekwa vyakula tofauti. Kuna bajia, samosa, viazi karai, mahamri na kaimati. Kushoto ni muuzaji anayewahudumia wateja. Nyuma ni mtu aliyevaa shati ya manjano na ameshikilia simu.

Sahani tatu ina vyakula tofauti. Mbili ni nyeupe na moja ni ya chuma. Kushoto ni bajia, samosa na pilau, kulia ni viazi vya kukaangwa na mafuta.

Ndizi ya aina ya matoke imepasuliwa na mengine yamewekwa kando. Ngozi zake ni za kijani na ndani ni ya rangi ya maziwa. Chini ni mkono wa mtu.

Mezani kuna sahani nyeupe lenye umbo wa miraba na lina maridadi. Juu yake ni samaki aliyekarangwa kwa mafuta. Kushoto ni vipande viwili vya limau, kulia ni bakuli ya pilipili.

mikono miwili zimebeba sinia iliyo na chakula, katikati ni sahani iliyo na mbaazi na nazi imezingirwa na mahamri ,samosa, viazi karai, na bakuli tatu zilizo na mchuuzi .

Meza ya manjano yenye maandishi ina sahani tatu. Ya katikati ni ya samaki wa kupaka na mboga. Wa kulia ina sima. Kando yake ni chupa ya soda.

Meza iliyo na maridadi ina vikombe viwili vya rangi nyeupe. Birika iliyotengenezwa kwa chuma inamwaga kahawa. Nyuma ni miguu miwili ya binadamu.

Meza iliyofunikwa na leso nyekundu lina sahani nyeupe ya chakula. Kushoto ni mahamri matatu iliyo na rangi ya kahawa, kulia ni mbaazi iliyowekwa nazi.

Zizini ni ng'ombe mgonjwa. Ngozi yake ya rangi nyeusi ina vidonda. Kando, ni mti uliozingirwa na kamba. Nyuma ni mimea ya kijani kibichi.

Barabarani ni kibanda cha kuuza chakula. Kushoto mpishi aliyevaa shati nyekundu anakaanga mihogo. Wateja wanne waliovaa barakoa wamesimama kando ya jiko.

Mezani ni sahani ya samawati ilio na chakula. Ni la umbo wa mviringo. Limewekwa bajia na kachumbari na kando yake ni bakuli ya mchuzi.

Zizini ni ng'ombe mweusi mwenye madoa meupe amefungwa kamba. Anakula chakula huku akikamuliwa. Sakafuni ni mtungi wa kuhifadhi maziwa.

Ufuoni mwa bahari ni mchanga ulio na mimea ya majani ya kijani. Upande wa kulia ni nyumba yenye ukuta mweupe. Nyuma, ni bahari ya samawati, iliyo na mawimbi meupe.

Barabarani ni kituo cha kuuza chakula, mwanamke amesimama kando yake, mezani ni mihogo ya rangi ya manjano, kulia ni masala, nyuma ni mwanaume aliyevaa suruali ya samawati, kushoto magari yameegeshwa.

Mezani ni sahani nyeupe ya mraba yenye vyakula tofauti kushoto ni bakuli iliyo na kachumba, kulia ni mshakiki ambayo imewekwa juu ya chapati.

Mezani ni sinia iliyo jaa aina ya chakula iitwayo samosa. Kando ni jiko lilo ekelewa karai yenye mafuta yanayo tokota, muuzaji ameketi akimhudumia mwanaume.

Zizini, ni ng'ombe wanakula nyasi. Katikati, ni lango la chuma la kijani kibichi. Kushoto, ni ng'ombe weusi. Kulia, ni ng'ombe wa rangi ya kahawa.

Shambani ni miti ya migomba yenye matawi ya kijani kibichi, kushoto ni chakula cha ng'ombe iliyo chini ya mabati katikati ni mbwa aliyekaa kwenye nyasi.

Mezani ni sahani tatu nyeupe zilizowekwa chakula. Mbele ni aina ya nyama ya kuchoma iitwayo mshikaki. Kando ni viazi vilivyo karangwa na mafuta.

Trey ina sahani tatu nyeupe zilizobeba vyakula, mbele ni samaki na kando yake ni kachumbari na limau, kulia ni wali wa biriyani na yai, katikati ni maji ya matunda, nyuma ni viazi vya kukarangwa.

Mezani ni sahani nyeupe iliyo na chakula. Mbele ni ugali kushoto ni mboga za rangi ya kijani kibichi kulia ni samaki aliyewekwa na supu.

Sokoni ni meza yenye vyakula tofauti vikiwemo nyama ya aina ya mshikaki, viazi vya kukaangwa, samosa na mahamri. Kushoto ni mwanaume aliyeshikilia kisu. Mwingine amesimama kulia.

mezani ni bakuli na sahanii zilizo na maridadi zimewekwa vyakula tofauti ,ya juu ina wali mweupe na kando yake ni mchuuzi ,kulia ni bilauri mbili, zenye maji ya matunda

Mama aliyevaa buibui anatumia kisu kukata samaki. Kwenye meza nyingine wanasubiriwa kukatwa. Nyuma kuna ndoo za rangi ya kijani na samawati.

Mezani ni sahani zilizowekwa chakula ya aina ya biriani. Chumbani ni kuta ya samawati iliyo na mbao. Nyuma ni watu waliokaa chini.

Mezani ni sahani zilizowekewa samaki. Mtu aliyevalia sare nyeupe na kinga nyekundu mkononi ameshikilia kisu. Kushoto ni kikapu cha kuwekea uchafu.

Mezani ni maji ya matunda na vyakula. Sahani ya rangi ya jivu ina viazi na bakuli ya mchuuzi. Juu ya bilauri ni vipande viwili vya limau.

Mezani ni bakuli tatu zilizo na chakula , mbili zilizo na rangi ya samawati ni za mchuuzi wa maharagwe na moja ina mahamri. Nyuma ni mfuko wa unga wa ngano.

Mezani ni mihogo iliyo karangwa na mafuta. Chakula hiki kimewekelewa juu ya karatasi za gazeti. Kando ni kisu yenye mpini wa mbao.

Ufuoni mwa bahari ni mchanga ya rangi ya maziwa. Nyuma, ni miti ya minazi yenye majani ya kijani kibichi. Anga ya samawati, imefunikwa na mawingu meupe.

Dukani kuna aina tofauti ya wanyama wa baharini, kuna samaki, pweza, kaa na kamba. Rafu imetengenezwa na vyuma na kioo.

Wanawake wamezingira chakula. Wa kati kati ameshikilia mwiko. Kwenye sinia ni bakuli tano, tatu ni za kijani kibichi nazi mbili ni za samawati.

Mezani ni sahani nyeupe iliyo na umbo wa mviringo, ina chakula aina ya biriyani na vipande vya kuku. Kulia ni mwiko uliotengenezwa kwa mbao na ni wa kumegea.

Sahani nyeupe lina chakula mbele ni viazi vya karai vya rangi ya machungwa, nyuma ni wali wa aina ya pilau na kando yake ni kikombe.

Zizini ni ng'ombe anayesubiri kukamuliwa. Kulia ni mkono wa binadamu uliovaa kinga. Katikati ni mashine ya kupima maziwa yenye rangi ya jivu.

Sokoni wanunuzi wananunua chakula, kulia mwanamke aliyevaa nguo nyekundu anachagua samaki mezani katikati mwanamume aliye na shati nyeusi amebeba chupa mkononi.

Zizini ni ng'ombe wawili weusi wenye mistari nyeupe, katikati ni mashine ya kukamua maziwa iliowekwa kwenye titi sakafuni ni bomba.

Ufuoni mwa bahari ni mchanga mweupe , katikati ni mti wa mnazi ulio na shina mwembamba na matawi ya kijani kibichi .nyuma yake ni nyumba yenye paa ya makuti.

Mezani ni trei yenye sahani nne za chakula kulia ni chapati na mchuzi kushoto ni viazi vya kukaanga na nyama ya kuku na samaki nyuma mtu amekaa kwenye kiti.

Meza yenye rangi ya kahawa imeekelewa sahani nyeupe iliyo na chakula. Katikati ni samaki aliyekarangwa kwa mafuta, kulia ni bilauri ya wali, kushoto ni supu iliyozingirwa na mboga na malimau.

Dukani kuna aina wa kadha wa viungo vya kupikia. Mikebe iliyo na maridadi ya maua zimewekwa rafuni. Nyuma mwanamke na mwanamume wanajadiliana.

Mezani ni sahani yanye maridadi ikiwa na chakula, kuna wali, samaki na limau, kushoto ni maandishi mekundu, kulia ni bakuli yenye pilipili.

Ufuoni mwa bahari ni mchanga mweupe uluiofunikwa na uchafu. Kushoto ni miti ya minazi na chini yake ni hema, kulia ni mawimbi meupe yanayosukumwa na upepo.

Sokoni ni viungo vya kupikia chakula. Kulia ni vitunguu, nyuma mwanaume aliyevaa koti ya samawati, ameshikilia unga wa rangi ya machungwa.

shambani ni miti ya migomba yenye matawi ya kijani kibichi, sakafuni ni ndizi zilizo zingirwa na watu watatu ,kulia ni mwanamke aliyevaa koti ya rangi ya kahawa, kushoto ni mwanaume aliye na nguo nyeusi.

Ng'ombe wanne wanabugia takataka. Wawili ni weupe ilhali mmoja ni mweusi na yule mwingine ni rangi ya kahawa. Nyuma ni ukuta wa vyuma.

Jikoni, ni nyama za kila aina. Kulia ni pweza iliyopikwa, kushoto ni mishikaki, iliyowekwa vijiti, nyuma ni kaa zilizochomwa.

Kwenye sahani kuna aina tatu ya vyakula. Mbele ni viazi vya karai, nyuma ni bajia kulia ni mahamri katikati ni bilauri ya mchuzi.

Mezani kuna sahani tatu za chakula, sahani ya juu ni biriani na yai, sahani ya kulia ni wali, maharagwe, kipande cha kuku na mboga, sahani ya kushoto ina wali, maharagwe, mboga na nyama.

Mezani kuna sahani ya chakula, sahani hii ina mahamri manne. katikati kuna bakuli ya mbaazi za nazi, kwenye mbaazi kuna pilipili ya rangi ya kijani.

Ufuoni mwa bahari mna mtalii anayetembeza mbwa wake. Kuna miti miwili ya mnazi. Mchanga huu hupatikana karibu na bahari.

Miti miwili ya minazi iko mbele ya nyumba iliyo na paa la makuti na isiyo na ukuta. Nyuma yake ni miti yenye matawi ya kijani kibichi.

Hema hii ni hema ya idara ya maziwa, kushoto mwanaume anaelezea kuhusu kilimo cha maziwa, watu watatu wanamsikiliza mwanaume huyo, mezani kuna vifaa vya kuhifadhia maziwa.

Sahani imebeba pilau, viazi karai, kachumbari, mchuzi na ukwaju. Pilau ina vipande vya nyama, pembeni mwa sahani kuna dania.

Shambani ni migomba yanayo matawi ya kijani kibichi. Katikati ni hundi la ndizi. Sakafuni ni nyuzinyuzi zilizokauka.

Kando ya barabara, ni mimea ya rangi ya kijani kibichi. Katikati ni nyumba yenye ukuta wa samawati, na paa lenye makuti na kuzingirwa na miti.

Mezani ni nyama za kila aina ikiwemo: mishikaki, na viazi vya karai. Kuna giza na taa mbili zimewakishwa. Nyuma ni wateja wanaonunua chakula hiki.

Jikoni ni mihogo ya kuchoma. Chini ni makaa yaliyo na moto. Chuma zinazotumika ni za rangi nyeusi. Nyuma ni karai ya kijani kibichi.

Zizini, ni ng'ombe wa maziwa walio na rangi nyeusi na madoadoa meupe. Wawili, wamesimama kando ya maji ilhali wengine, wamekaa katika kivuli.

Ukulima wa mahindi ni mojawapo wa aina ya ukulima unaotegemewa na wakulima wengi, mwanamke huyu anajivunia kwa mahindi haya. Kunazo mboga zilizopandwa kwa shamba hili.

Mwanamke aliyetabasamu ameshikilia trei ya madafu matano, madafu hizi zina mrija. Mwanamke huyu amesimama kwenye bustani ya hoteli. Amevalia shati nyeupe.

Mezani kuna vyakula, kwenye sahani kuna mahamri mawili, bakuli ya samawati ina mbaazi, meza imefinikwa na kitambaa cha rangi nyekundu.

Sokoni kuna aina ya viungo vinavyotumika kwa upishi viungo hivi vina rangi tofauti kama nyekundu na machungwa. Kunayo ratili inayotumika kupima viungo hivi, ukutani kuna, teo zilizoanikwa.

Mezani kuna nyama zilizopikwa kwa mtindo tofauti. Kuna chupa ya rangi ya samawati, kando ni mpishi anayetayarisha chakula. Pembeni mwa hoteli ni wateja waliosimama.

Maonyesho haya inaonyesha vyakula mbalimbali, hema hii ina nyama ya kuchoma. Aina ya nyama hii ya kuchoma ni mshikaki. Baadhi ya hema hizi pia zina watu wanaonekana kula vyakula hivi.

Mhudumu amebeba tray iliyo na sahani sita za chakuka. Sahani mbili zina chapati na mbili za kushoto zina biriani. Mhudumu amevalia sare nyekundu. Sahani alizobeba ni za rangi nyeupe.

Mezani ni sahani ya rangi nyeupe. Juu yake kuna samaki, kando yake ni viazi na mboga na mchuzi, nyuma ni kisu na vijiko.